Hapa ni kwa hema ambapo kuna watu kadhaa, wengine wamesimama na wengine wameketi wakingojea kupewa chanjo zao na wahuguzi ambao wamevalia sare zao nyeupe wakiwa na barakoa mdomoni.

Hawa ni wahudumu wa afya na wamevalia mavazi ya kujikinga, wakimhudumia mgonjwa aliye katika hali mahututi. Amelazwa kwenye kitanda na amevalishwa kifaa ambacho kinamsaidia kupumua.

Huyu ni mhudumu wa afya na ameshikilia maziwa ya mtoto ya unga ambayo anachota kwa kutumia kijiko kidogo. Mezani kuna kikombe, sindano iliyo na karatasi zake pamoja na makaratasi mawili ya samawati yalioandikwa maelezo. Kando kuna kiti cheusi na kwa sakafu ni vigae vyeupe.

Hili ni gari la kliniki la shirika la Beyond zero lililosimama nje kwa uwanja. Lina alama ya msalaba ishara ya huduma za afya. Kuna mtu ambaye amesimama karibu na gari hilo na amevalia nguo nyeupe juu na nyeusi chini. Linatumika kutoa huduma za afya katika maeneo ya mbali na yasiyo na rasilimali za kutosha.

Hawa ni watu watatu walio katika eneo lililo na ukame. Kuna mwanaume aliyevaa barakoa usoni na anampa mwanamke mzee aliyebeba mtoto mdogo vifurushi vinavyoonekana kuwa msaada. Mandhari ni ya jangwa yenye nyumba ndogo ya kitamaduni hapo nyuma.

Hili ni gari la kliniki ya Amref, shirika la afya barani Afrika. Lina trela iliyobadilishwa kuwa kiliniki inayotembea na zinatumika kutoa huduma za afya kwa jamii ambazo hazifikiwa na huduma za afya kwa urahisi.

Hili ni gari la kliniki la kampuni ya Beyond Zero ambalo hutumika kueneza huduma za afya mahali pale ambapo watu hupata ugumu wa kuelekea hospitalini.

Huu ni mdomo wa mtu, pengine mwanamume, ambao umegawanyishwa kwa kutumia laini nyeupe. Upande wa kushoto, unaonyesha meno ambayo hayajasafishwa, na upande wa kulia, unaonyesha yale ambayo yamesafishwa.

Hapa tunaona vifaa ambavyo daktari wa meno hutumia anapohudumia mgonjwa wake. Kwa mfano tunaona kuna makasi. Kuna vioo viwili ambavyo unapata daktari huweka ndani ya mdomo wa mgonjwa ili kuangilia ni jino gani lipi lina tatizo na pia kando yake tunaona kuna mchoro ama mfano wa meno ambao unaonyesha jinsi meno yamepangana kwenye mwili ya binadamu.

Hili ni jino kubwa jeupe, ambalo limesimama wima. Kando yake kuna kioo kinachotumika kuangalia meno. Mandhari ya nyuma ni ya rangi ya buluu na dhana hii inashiria afya ya meno au matibabu ya meno.

Hapa tunaona wasaidizi ambao wametoka idara ya huduma ya Redcross wanaosaidia familia ambazo zimeathirika kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha. Hapa tunawaona wakivuka barabara iliyofurika juu pomoni na tunaona wakiwaelekeza sehemu mbali tofauti ambapo watapata huduma bora.

Hili ni shamba ambalo limepandwa nyanya, ambazo ziko kwenye safu tofauti. Kuna mtu ambae anazivuna akiweka kwenye sanduku na kuna ambazo zimeiva na zingine ambazo hazijaiva.

Haya ni mandhari ya hospitali ambapo kuna kabati mbili moja ndefu iliyopigiliwa chini na ingine ambayo imepigiliwa juu kwa ukuta. Kwenye rafu zao kuna dawa na zingine zimewekelea juu. Kuna meza nyeusi katikati ambayo imewekelewa vitabu.

Hiki ni kifaa ambacho kinatumika kupima kiwango cha sukari kwenye damu ya binadamu ili kusawazisha kuwa kipimo chake kiko sahihi.

Hiki ni kifaa cha kufuatilia afya ya mama na mtoto mchanga. Kinatumika kuangalia mapigo ya moyo ya Mtoto, mikazo ya uzazi, kupima vigezo vya mama Kama vile shinikizo la damu.

Hiki ni chumba chenye kiti ambacho hutumika cha kung'olea meno na taa yake imo miongoni mwa vifaa vingine. Mhudumu wa afya amevaa kofia ya kijani na amesimama karibu na kiti. Dirisha linaonekana hapo nyuma na nje kuna miti.

Hii ni meza ya mbao yenye rangi ya kahawia, ambayo imewekelewa vifaa vya matibabu kama vile sindano, dawa ya kusafisha mikono, kompyuta na pia vichupa vidogo vinavyotumiwa kuweka damu ya wagonjwa ambayo hupelekwa kwa labu ili ipimwe. Kando kuna mtu ambaye ameketi, akiwa ameshikilia simu na koti lake.

Huyu ni mwanaume ambaye ameinama kwenye benchi ya kanisa akiwa amefunika uso wake kwa kutumia mikono yake. Juu ya benchi amewekelea kitabu ambacho kinaweza kuwa bibilia pamoja na miwani yake. Anaonekana ni kama anasali akitafakari.

Hili ni bango linaloonyesha tangazo linalozungumzia athari za msongo wa mawazo. Linauliza 'Je msongo wa mawazo unakufanya uwe mgonjwa?' Linaendelea kueleza mada itakayojadiliwa katika kipindi chao kwenye mtandao wa instagramu. Chini ya maandishi kuna mwanamke anayeonekana mwenye huzuni na hii inaonyesha jinsi msongo wa mawazo unavyo athiri mtu.

Hili ni bango ambalo linatangaza maongezi kuhusu afya ya kiakili. Bango hili limechorwa msichana aliyekunja miguu yake na kuwekelea mikono juu akiwa amefunga macho na kutafakari. Linasema ya kwamba limebakisha siku kumi tarehe litimie ambalo ni tarehe kumi mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Hili ni bango la tangazo ambalo linaashiria maongezi kuhusu afya ya kiakili. Kuna msichana anayeonekana kuwa anaongea na simu na ako na kikombe kando yake. Tangazo hili limepewa siku yake maalum, ambayo ni tarehe kumi mwezi wa oktoba, elfu mbili ishirini na nne.

Hii ni pakiti ya dawa ya Panadol Extra ambayo inatumika kupunguza maumivu kama vile ya kichwa, meno, misuli, homa hata mafua.

Hii ni dawa ambayo inaitwa Profen Ibuprofen Suspension ambayo inatumika kupunguza maumivu na homa. Kando imechorwa mtoto na hii inaashiria ya kwamba ni dawa ya watoto.

Huyu ni mtu anayepokea chanjo kutoka kwa mtaalamu wa afya. Sindano inaingizwa kwenye ngozi huku glavu za blue zikiwa zimevaliwa na mtoa huduma. Utaratibu huu unasaidia mtu kujikinga kutoka kwa virusi.

Hawa ni watoto wawili ambao wanajiandaa kunawa mikono kwa mfereji. Wamevalia barakoa, na hii ni ishara ya kwamba, huu ulikuwa wakati wa virusi vya Corona. Serikali ilithibitisha ya kwamba imeweka mifereji kama hii, sehemu tofauti tofauti, ambapo watu wangeweza kukuja, na kuweza kunawa mikono yao, ili kuzuia uenezi wa ugonjwa huu.

Hapa ni hospitalini na tunaona daktari akimdunga mtoto sindano. Mtoto huyu anaonekana kuwa ameugua na anawekwa dawa kwa ishara ya sindano na ndio maana anapiga nduru kwa sauti.

Hapa tunamwona mwanamke anayehusika na mambo ya watoto, akiweka mtoto mdogo alama ya wino kwenye kidole chake kidogo. Hii alama pia unaweza ukaiona wakati watu huenda kupiga kura, sana sana wanapokamilisha kupiga kura wanapakwa hii alama kwenye vidole vyao vidogo.

Hawa ni baba na mama ambao wamepeleka mtoto wao hospitalini ili aweze kupewa chanjo za wiki na muuguzi. Hii ni kwa sababu mtoto anapozaliwa na bado angali mdogo, kuna wiki kadhaa ambazo anapaswa kwenda hospitalini ili aweze kupewa chanjo.

Hawa ni watu wawili ambao wamevalia barakoa. Mmoja ako ndani ya duka na mwingine ako nje. Aliye ndani anaonekana kuwa anauzia mwenye ako nje maji, mwenye ako nje amepanga mitungi yake ya maji anaendelea kupata, na mkononi ameshikilia simu ishara ya kwamba ni kama analipa kwa njia ya mpesa.

Huyu ni mtu anayesafisha mikono yake ili aweze kutoa povu ya sabuni iliyomshika mkononi. Hiki kitendo cha kusafisha mkono kilisisitizwa sanasana wakati kulikuwa na viruzi vya corona ulimwenguni.

Huu ni mguu wa kulia wa mtu ambaye amekaganyaga chini. Unaonekana kupimba na kuhadhirika na ugonjwa kwa kuwa hata rangi ya ngozi imebandilika na kidole kimoja cha mwisho kinaonekana kimekatika.

Hizi ni bidhaa ambazo huvaliwa na watu ili kuzuia ajali mwilini. Kunayo kofia ambayo kofia hii inaweza ikawa imeundwa na chuma ama plastiki ngumu. Zingine tunaona ni bidhaa ambazo zinazuia ajali kwenye kiwiko pia ingine ambayo inaweza ikavaliwa kwa magoti kwa wale ambao huendesha pikipiki ama pia baiskeli.

Huu ni mti wa parachichi, parachichi ni tunda ambalo lina manufaa mengi kwenye mwili wa binadamu. Kwa mfano, parachichi inaweza kutumika kuongezea uborefu wa maono ya mtu kwa mwili. Pia parachichi husiadia katika usagaji wa chakula wa mwili na pia parachichi husaidia kupunguza hatari ya saratani kwa mwili.

Huu ni mti wenye majani mengi ya kijani kibichi. Jua linaangaza kupitia majani na kuunda mwangaza na vimuli vi huvutia. Kuna matawi mengi na majani madogo ambayo yanaonekana kuwa na afya na yamejaa uhai.

Hii nyasi ambayo iko na majani marefu na mapana ya rangi ya kijani kibichi. Inaonekana ikiwa imemea pamoja na mimea mingine midogo na nyuma yake pia kuna miti ambayo imemea.